Mashati mbalimbali yamepangwa juu ya meza yakiwa na rangi tofauti kama buluu, nyeupe, kahawia na nyeusi. Pembeni kuna bango la matangazo likionyesha punguzo la bei hadi asimilia arubaini na tano.

Nguo za rangi mbalimbali zikiwemo ya manjano, kijani na pinki zimevalishwa kwenye manikeni na zimepangwa mbele ya ukuta unaoonyesha aina tofauti za uchanjaji wa mwili.

Sehemu ya duka la nguo lililoandikwa Polo, lina mashati, suruali, jaketi na viatu vya rangi na saizi tofauti. Vingine vikiwa vimehifadhiwa kwenye wavamia nguo na vingine vikiwa vimepangwa vizuri kwa kukunjwa.

Mwanaume amesimama mbele ya magari ya aina mbalimbali, yenye rangi tofauti ikiwemo buluu, nyeupe, nyeusi na kijivu huku mazingira yakiwa na miti mirefu ya kijani.